Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara, tangio kichwani na viatu vya kazi, akimwaga maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma kwenda kwenye mashine au kifaa cha kuchata maziwa na kitambaa cheupe kinachotumika kujicha maziwa.

Mashine ya kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe maziwa yanakusanywa kwenye chupa kubwa ya plastiki na mashini inayoonganishwa kwenye matiti ya ng'ombe kwa kutumia miriji.

Ng'ombe kadhaa wa maziwa walioko ndani ya mizizi. Hii inaashiria shughuli za ufugaji wa kisasa hasaa kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba au taasisi ya kilimo au mifugo.

Watu wawili wakiosha ngombe wakiwa katika sehemu maalum ya kufulia mifugo. Mmoja anatumia brashi kuosha ngombe wakati mwingine anatumia bomba la maji kuleta maji ya kuosha. Hii inaashiria usafi na uangalizi wa mfugo.

Mwanaume aliyevaa shati ya kijani akiwa ameketi mezani na akishikilia ndizi mbili mkononi, moja imefunguliwa na nyingine bado ikiwa na ganda na pembeni yake kuna rondo la ndizi mbichi labda za kupika inaonekana anafundisha na kuelezea jambo lilohusiana na ndizi.

Ngo'mbe wakila takataka zilizotupwa ovyo. Taka hizo ni pamoja na plastiki, mabaki ya chakula na karatasi. Hali hii ni hatari kwa afya ya mifugo na binadamu. Na pia inaashiria uchafuzi wa mazigira.

Ni banda la ng'ombe lenye paa ndogo lililojengwa kwa mbao na kuni. Ndani ya banda kuna ngombe akila chakula na pembeni kuna chombo cha maji pamoja na vitu vingine vya kufanyia kazi shambani.

Mtu akimnyunyizia dawa gombe kwa kutumia bambuu ya mgongoni, hii ni shughuli ya kudhibiti kupe ,chawa na magonjwa ya ngozi kwa mifugo. Ni sehemu ya huduma inayosaidia kuboresha uzalishaji na kuzuia mabambaziki.

Watu wawili wanaojihusisha na shughuli za kuchukua na kuhifadhi maziwa kwenye chombo cha chuma. Wanaonekana wakiwa kwenye mazingira ya kijijini na mmoja wao anaonekana amevaa helmeti na viatu vya kuteleza.

Miche ya mitende iliyopandwa kwenye mifuko ya plastic tayari kwa kupandwa shambani. Miche hii inakuwa na majani meusi na meupe yanayoonekana kwenye sehemu ya plastiki inayozunguka mizizi ya miche hiyo.

Shamba la migomba ambapo mtu mmoja amesimama akiangalia ndizi ambapo bado ni mbichi. Ndizi zimejaa vizuri kwenye migomba zikiwa katika hatua nzuri ya ukuaji. Mtu huyu anaonekana kuwa mkulima au mtaalamu wa kilimo

Ni dani la kienyeji, dani ya kichujio la plastiki ya kijani. Kuna kijiko upande moja na inaonekana kuwa ni hatua ya kujucha maziwa yaliyochemshwa ili kupata mgando wa maziwa.

Mama moja amevaa shati jekundu anauza ndizi sokoni. Meza yake imejaa mafungu mengi ya ndizi za aina tofauti ikiwa ni pamoja na ndizi mbivu na mbichi. Pembeni yake kuna wanawake wengi pia wanaonekana wako shughulika na biashara zao

Shamba la ndizi lenye miti mingi, ya ndizi inayokuwa katika ardhi yenye udongo mwekundu, inaonekana ni shamba lililopandwa vizuri na inapokea mwanga wa kutosha wa jua.

Kituo cha kukusanya maziwa. Tini kali za maziwa za chuma zimepangwa mbele ya jengo huku watu wawili wakiwa wanahudumu mmoja akimimina au kupokea maziwa. Kuta za jengo zimechorwa picha za ng'ombe zikionyesha hapa ni sehemu ya biashara ya maziwa

Mwanamke aliyesimama pembeni ya mnazi wa ndizi akiwa na mkungu mkubwa wa ndizi za kijani, anaonekana kumtazama au kukuza mkungu huo wa ndizi. Mazao hayo yanaonekana mazuri na yenye afya.

Shamba la mahindi yanaonekana yamekauka kabisa. majani ni ya rangi ya kahawia ishara ya ukame au ukosefu wa maji. Mahindi hayaonekani kuwa katika hari nzuri ya kuvunwa.

Mgomba wenye ndizi mbichi bado hazijakomaa. Ndizi hizi zina rangi ya kijani kimbichi na zinaonekana kuwa katika hatua ya awali ya ukuaji. Mgomba huku kwenye mazingira ya kijani kimbichi.

Mtu mwenye furaha akionyesha ndizi mbili. Moja imepigwa pori na nyingine bado ni kijani na imeshikika kwenye mkungu wa ndizi nyingi kijani upande wa kulia anavazi la shati la rangi ya kijani na mchanganyiko wa blue .

Pale mgomba likiwa na ndizi zilizoiva nusu. Migomba ina majani mbichi na makubwa na ardhi inaonekana kuwa na rutuba. Kuna njia ya kupita katikati ya shamba.

Mzinga wa ndizi uliokomaa ukiwa umeshikiliwa kwa juu. Ndizi hizo ni za rangi ya njano, ishara kuwa zimeiva vizuri na ziko tayari kuliwa. Mzinga huo unaonekana kuwa mkubwa, wenye mikungu mingi iliyojaa ndizi safi zinazovutia.

Ng'ombe wa maziwa akiwa kwenye chumba cha kuhifadhia maziwa na anachuma kifaa cha kusaga maziwa. Kifaa hicho kimeunganishwa kwenye tezi la ng'ombe, na maziwa yanakusanya kwenye chombo kilicho chini.

Mtindi ulio ndani ya sufuria au bakuli la chuma. Mtindi ni chakula kinachopatikana baada ya maziwa kuchemshwa na kisha kuekwa kuu gua. Mtindi ni chanzo kizuri za virotobishi kama vile kalshiamu na protini.

Shamba lenye rotuba na mimea ya kijani kibichi ikiwa ni pamoja na migomba upande wa kushoto na kulia. Katikati kuna njia ya udongo mwekundu unayo pita katikati ya shamba hilo. Mandhari ni ya kuvutia anga ni la blue na kuna mawingu meupe.

Umma kubwa ya chuma, iliyo katika mstari wa mbele. Nyuma kuna pikipiki mbili zenye mabomba ya kuhifadhia maziwa yakiwa yamepandikizwa, na watu wawili wamesimama karibu zao.

Mtu anaendesha pikipiki inayobeba madamu makubwa ya maziwa. Madamu haya yamefungwa pande zote za pikipiki. Na mtu huyo anaonekana kuvaa jaketi la usalama na kofia ya usalama. Hii ni njia ya kawaida ya kusafiri ya maziwa kutoka kwa wakulima hadi kwenye vituo vya kusanya au sokoni.

Mwanamke shambani akiandaa mazao ya kulimo. Inaonekana ni kama mihogo na maharagwe akiwa katikati ya mashamba ya migomba. Hii ni ishara ya shughuli ya kilimo.

Mahindi yaliyooza shambani kutokana na kushambuliwa na kuvu au magonjwa ya mimea. Mahindi haya yanaonekana yakiwa na madoa meusi ishara ya fangasi ambaye husababisha kuoza kwa mahindi.

Mzabibu wa migomba, ukiwa na mshahada mingi ya ndizi, ambazo bado ni mbichi. Mimea ya ndizi huonekana kuwa na afya njema, na mazingira yanayozunguka ni ya kijani kibichi, yakionyesha eneo la kilimo cha ndizi.

Mkungu wa ndizi za aina ndogo hujulikana kama ndizi za pembe au banana hapa Kenya. Ndizi hizi ni tamu na zinazopendwa sana hutumika kama kinywaji au kama nafuu kwa nguvu.

Mkungu wa ndizi za kijani ukiwa umetandaa kati ya majani ya mnazi wa ndizi. Ndizi hizi bado hazijakomaa, na zinaonekana zikiwa katika hatua ya ukuaji.

Mtu akiwa shambani karibu na mti wa ndizi akishika kishane kikubwa cha ndizi ambacho kimekomaa. Ni shughuli ya kilimo cha ndizi na mtu huyo huenda anafanya ukaguzi wa mazao au kuvuna ndizi.

Mtu aliyesimama katikati ya shamba la ndizi. Mtu huyo anaonekana akifanyia kazi mti wa ndizi labda akifanyia ukarabati au ukaguzi wa mti huyo. Shamba lina manyoyo ya ndizi inaendelea vizuri na mazingira yanathihirika kuwa ni ya kilimo cha kisasa.

Soko la wazi ambapo watu wanauza na kununua ndizi mbichi. Ndizi zimepangwa kwa mfungu mkubwa ardhini na kuna watu walioketi na wengine wamesimama karibu nazo.

Mfanyikazi wa kiwanda au kituo cha ukusanyaji wa maziwa, akiwa anachukua sampuli kutoka kwenye chupa cha maziwa, amevaa koti la kazi, glovu na barakoa ishara ya kuzingatia usafi.

Ng'ombe wako ndani ya panda wakipumzika na wengine wakiwa karibu na birika la maji wakinywa. Mazingira ni safi na yana paa linalowakinga na jua au mvua.

Mtu aliyevaa kofia ya pikipiki na koti akimwaga maziwa kutoka kwenye chombo cha kijani kwenda kwenye ndoo kubwa nyeupe zilizopakiwa kwenye gari ndogo la mizigo. Gari hilo lina ndoo nyingi.

Mkono wa mtu akiangalia jani la mimea wa mahindi, lilioadhiriwa na wadudu au magonjwa, majani yana mashimo na madoa ya kahawia, dalili ya uharibifu unaosababishwa na wadudu.

Wanawake wakishiriki shughuli ya kilimo hasa kuvuna ndizi kutoka kwenye mti wa nazi. wapo shambani na nyuma kuna bango lenye majina ya mashirika yanayosaidia kama vile Ahadi Kenya Trust na The KCB Foundation.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kinga wakihusika katika usindikaji wa maziwa. Mmoja anamimina maziwa kwenye mashini ya kisasa ya kushataka au kuchemsha maziwa. Ni sehemu ya hatua za kuhakikisha usalama wa maziwa.

Vikundi vya ndizi vikiwa vimepangwa juu ya majani ya ndizi katika bustani ya ndizi. Kuna watu watatu walioko pembeni ya ndizi hao wawili wakiwa wamesimama na moja ameketi. Inaonekana wanajadili na kuangalia ubora wa ndizi hizo.

Wakati wa kukamua maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa. Ng'ombe wa maziwa wako kwenye mabanda maalum, kila mmoja akiwa ameunganishwa na mashine ya kukamua. Mtu aliyevaa mavazi ya kazi anasimamia zoezi hilo huku maziwa yakikusanywa kwenye mitungi ya.

Mtu aliyevaa koti la maabara na kofia ya kimaskini, akichanganya na kuongeza kemikali kwenye kikombe cha kipimo, chenye kiwevu jeupe. Labda maziwa au sampuli ya maabara. Inaonekana kama shughuli ya kisayansi au kipimaji katika maabara ya afya au viwanda.

Jaribu wa migomba ukiwa na mikungu ya ndizi, zilizofunikwa kwa mifuko ya plastiki ya rangi ya blue . Njia hii hutumika kulinda ndizi dhidi ya madudu, ndege na hali mabaya ya hewa.

Mashini ya kusindika maziwa na vyombo vikubwa vya kuhifadhia maziwa. Watu wawili wamevaa mavazi ya kazi wakiangalia au kufanya kazi kwenye eneo la kusaidia maziwa. Hii inaashiria shughuli za kiwanda au kilimo zinazohusiana na usindikizaji wa maziwa.

Shamba la migomba, imepandwa kwa mpangilio mzuri na inakua vizurii kwenye mazingira ya kijani kimbichi. Hii inaonyesha kilimo cha ndizi ambacho ni chanzo muhimu cha chakula na kipato kwa wakulima wengi.

Shamba la ndizi lenye miti ya ndizi yenye majani makubwa na matawi yenye makundi ya ndizi zenye rangi ya kijani. Njia katikati inaonekana kama njia ya kutembea au kuingilia shambani. Mti ya ndizi imekuwa kwa mingi na inaonekana afya njema.

Mwanamke amesimama kwenye shamba la migomba akionekana kukagua au kushughulika na mimea. Mazingira ya shamba yanaonyesha mipango mizuri ya kilimo na kuna nyumba ya matope iliyo karibu. Mimea ya ndizi imepandwa kwa mapangilo.

Mimea ya mahindi iliyokauka kabisa, ishara ya ukame au uhaba wa maji. Mimea hiyo inaonekana imehathirika vibaya, huenda kutokana na mvua kutonyesha, joto kali au kutopewa maji ya kutosha.

Marundo ya nyasi zilizokatwa na kufungwa katika mafungo ya mstatili. Zimepangwa vizuri ndani ya gala au banda. Hii ni chakula cha mifugo kama ng'ombe, mbuzi na kondoo.

Ng'ombe akiwa kwenye mashine ya kunyonyesha maziwa. Mashine hii ina vifurushi vilivyoshikilia na kuchomeka kwenye nundu za ng'ombe ili kutoa maziwa kwa urahisi na kwa haraka zaidi.

Mchakato wa kutengeeza siagi au jimini ambapo maji yamegawanyika kuwa maji ya maziwa na mafuta ya siagi na rangi ya manjano juu, huku sehemu nyingine ikionekana kama jimini au maziwa yakimwagika

Majani ya ndizi yamejaa kijani kimbichi, yakionyesha hali nzuri ya ukuaji. Migomba imebeba vichane vikubwa vya ndizi changa ambazo bado ni mbichi na hakijakomaa.

Mkono wa mtu akishika kipande cha ndizi mbivu iliyokatwa na kuondolewa ngozi yake. Ndizi zilizopo nyuma bado zimesalia na ngozi ya rangi ya kijani. Zinadhaniwa kuwa ndizi mbivu au zinazotarajiwa kuiva baadaye.

Mkono wa mtu akishika vikapu viwili vya ndizi ambavyo baadhi ni za rangi ya kijani na zingine za rangi ya njano. Ndizi hizi zinaonekana freshi na zimejaa afya.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe la maabara na kofia ya nywele, akichukua sambuli ya maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma, anaonekana kuwa katika mazingira ya kawaida au kituo cha ushanyikaji wa maziwa.

Mume akikamuliwa ng'ombe kwa mikono ndani ya banda na ana sufuria ya chuma chini ya ng'ombe kwa ajili ya kukusanya maziwa. Hii ni shughuli ya kawaida ya kilimo cha mifugo hasa kwa ajili ya usalizaji wa maziwa.

Kundi la ng'ombe wakila majani au nyasi kwenye eleo la mashamba. Ng'ombe hawa ni aina ya ng'ombe wa maziwa na wapo kwenye mazingira ya kufungwa ambapo wamewekwa chakula cha majani kwenye kinywaji.

Mtakato wa kusindika unga wa maziwa, ukiendelea kwenye mashine maalum inayotengeneza unga huu kwa wingi, hii ni sehemu ya tasmia ya uzalishaji wa bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia sare ya kazi anampulizia dawa ang'ombe kwa katika kifaa cha kunyunyizia kilicho bebwa mgongoni. Ng'ombe yuko ndani ya uzio wa mbao na shughuli hii inaonekana kufanyika katika mazingira ya mifugo.

mtu akimlinda ng'ombe kwa mkono mmoja na akihimiza maziwa kwenye kisogo cha ng'ombe kwa mkono mwingine huku akikusanya maziwa kwenye bakuli la chuma liloshikilwa chini hali inaonyesha shughuli ya kawaida ya ukusanyaji wa maziwa sahambani mtu huyu amevaa suruali ya mikono mikavu

Mzigo mkubwa wa matunda aina ya ndizi za kijani zimepakiwa juu ya paa la gari. Ndizi hizo zimewekwa kwenye minyororo ya mbao au nguzo ya mstari ili kuzifanya zisimame vizuri. Pia kuna majani ya mitende yaliyotumika kuzuia ndizi zisiharibike au kuteleza wakati wa usafirishaji.